Transifoma ya umeme inayoweka sawa kiwango cha umeme, ikiwa katikati ya nguzo mbili zilizobeba nyaya zinazosafirisha umeme kwa ajili ya matumizi.

Mashine aina ya transifoma ikiwa inatumika kwajili ya kudhibiti kiwango cha umeme, ipo katikati ya nguzo mbili zinazo bena nyaya kwajili ya kusafirisha nishati hiyo.

Nguzo ya umeme iliyotengenezwa na zege, ikiwa imeunganisha nyaya tisa za umeme, zinazotembea na kusafirisha nishati hiyo.

Misitimu ya umeme mitatu inayofatana ikiunganisha nyaya za umeme, msitimu mmoja umebeba transifoma ya umeme, inayosaidia kurekebisha kiwango cha umeme kinachosafiri.

Kifaa cha umeme aina ya transfoma

Nguzo za umeme za chuma zinazotumika katika gridi ya taifa, zikiwa zimesimama na kubeba nyaya za umeme katika eneo la nje ya mji.

Nguzo za umeme, zikiwa zimefuatana zimebeba nyaya zinazosafirisha umeme katika upande wa pili wa fensi.

Mstimu wa umeme, unaounganisha nyaya ukiwa pembezoni mwa nguzo ya taa pamoja na jengo la ghorofa.

Mashine aina ya transfoma, inayotumika kuthibiti kiwango cha umeme ikiwa katikati ya nguzo mbili zilizombebea nyaya inayosafirisha nishati hiyo.

Mashine ya kuchakata umeme ili kudhibiti kiwango chake aina ya transfoma, ikiwa pembeni ya nguzo ya zege ya umeme.

Nguzo mbili za umeme, zikiwa zimebeba trasifoma kwa ajili ya kurekebisha kiwango cha umeme na kupeleka umeme katika majengo mawili marefu.

Nguzo ya nyaya za umeme ikiwa imebeba nyaya hizo nne, ili ziweze kusafirisha nishati hiyo kutoka eneo moja kwenda lingine.

Alama ya barabarani yenye herufi 'P' iliyokatwa, alama hii hutumika kuwaonyesha madereva kuwa hairuhusiwi kuegesha gari au chombo chochote cha moto katika hilo eneo.

Alama ya zebra ambayo watu hutumia kuvuka barabarani. Gari zote zikifika katika eneo hili hupunguza mwendo ili kuruhusu watembea kwa miguu kuvuka ili waweze kwenda upande wa pili.

Eneo la njia panda ya barabarani yenye alama inayoonesha na kuruhusu watu waweze kuvuka, mvua inanyesha katika mazingira haya na hivyo watu wengi wamevaa makoti ya kujikinga na mvua.

Eneo la zebra ambalo watu wanavuka na magari kupunguza mwendo, ili kuweza kuruhusu zoezi la watembea kwa miguu kuvuka bila shida.

Mafundi ujenzi wa barabara wakitandaza kokoto pamoja na rami, huku mashine mahususi ya kushindilia ikiweka uzito ili kufanya barabara hiyo iwe imara.

Barabara ya lami ikiwa imepita eneo la vumbi, pembezoni kukiwa na mifereji, pamoja na miti ya uoto wa asili, iliyopakana na mlima.

Abiria mbalimbali wa kiume kwa wakike wakiwa wanasubiri usafiri katika eneo ambalo daladala hupita na kuwapakia ili kuwapeleka katika maeneo mbalimbali ndani ya mji.

Ujenzi wa barabara za juu, ukiendelea kwa kutumia zege na madaraja yaliyopangana kwa umbali fulani, yakiruhusu magari yapite pembezoni bila kuzuia usafirishaji wa kila siku.

Hatua za kwanza za ujenzi wa barabara, ikiwa nondo zimetangulizwa kupandwa kwa marefu na mapana Ili kuweka barabara imara.

Ujenzi wa barabara ukiwa unaendelea pamoja na mafundi, na chombo kinachotumika kukandamiza lami, ili barabara iwe bora.

Njia panda ya kisasa, yenye mzunguko wa barabara inayokutanisha njia nne. Eneo hili hutumika kwa ajili ya matangazo, maana linaonekana na kuwafikia, watu wengi ili kuweza kufikisha ujumbe.

Barabara kuu ya lami yenye njia nyingi zinazokwenda na kurudi ikiwa zimemulikwa na taa, ili kuruhusu wasafiri wa magari waweze kupita kwa usalama.

Mifuko ya plastiki iliojaa takataka, ikiwa imeegeshwa katika sakafu ya zege eneo la mjini, ambapo watu wa taka huja kuzikusanya.

Wafanyakazi wa kampuni ya taka wakiendelea na zoezi la kupakia mifuko ya takataka katika gari, mahususi kwa ajili ya shughuli hiyo maeneo ya mjini.

Eneo kubwa linalotumika kwa ajili ya kumwaga na kuchambua taka likiwa na magari manne yameegeshwa, kwa ajili ya kufanya shughuli hiyo pamoja na mashine moja ya kuchambulia taka.

Dumu la taka lenye uwazi kuruhusu hewa iweze kukausha taka, likiwa limejaa kwenye eneo la mji juu ya sakafu ya zege .

Wafanyakazi wa usafi wajiji, wakiwa wanaendelea na zoezi la kukusanya na kuchambua taka, ili kutenga taka zinazoweza kutumika tena kama plastiki.

Wafanyakazi wa kampuni ya taka, wakiwa kwenye eneo la wazi linalotumika kwa ajili ya kumwaga na kuchambua taka, wakitenga taka ambazo zinaweza kutumika tena kama plastiki.

Vyoo viwili vya muda mfupi vya nje, ambavyo vina chumba cha mwanamke na cha mwanamme, vinavyotumika katika matamasha au mkusanyiko wa watu kwa mara moja.

Eneo la nje la nyasi lenye madumu ya taka, yakisuburi watu wa kampuni ya taka, kuja kukusanya katika maeneo ya mjini.

Eneo kubwa la kutupa taka katika jiji, likiwa na wachambuaji wa taka wakiwa wamesimama maeneo mbalimbali, wakitenga taka ambazo zinaweza kutumika tena, kama plastiki.

Dumu la taka la aluminiamu, likiwa pembeni ya kiti na meza, kwenye eneo la ofisini, hutumika kwa ajili ya taka nyepesi.

Mfanyakazi wa jiji wa usafi, akiwa anaendelea na zoezi la kufagia barabara, huku wapita njia wakipita pembeni yake.

Eneo la wazi la taka likiwa na gari la taka pamoja na wafanyakazi mbalimbali, wakichambua takataka ili kukusanya zile taka zinazoweza kutumika tena kama plastiki.

Mapipa mawili ya plastiki yenye rangi ya bluu yakiwa yamepakana moja limefunikwa na moja limefunuliwa yana maandishi ya njano.

Wafanyakazi wa kampuni ya taka, wakiwa juu ya gari la taka wakisaidia kupakia na kuchambua taka katika eneo la mjini.

Choo cha muda mfupi cha nje chenye vyumba viwili cha kiume na cha kike, vinavyotumika kwa muda mfupi kwenye matamasha au mkusanyiko wa watu wa muda mfupi.

Wafanyakazi wa kampuni ya usafi pamoja na watu wanaojitolea kufanya zoezi hilo, wakiwa wanaendelea na shughuli ya kukusanya takataka kati kati ya mji.

Wafanya kazi wa mji wa usafi wakiwa wanasafisha mtaro ilikuruhusu maji yaweze kupita katikati ya mji ilikuepusha mafuriko.

Vyombo vichafu vya plastiki ,vikihusisha vikombe pamoja na vijiko vilivyotumika kuhifadhi; juisi, kahawa, pamoja na barafu zenye ladha ya sukari.

Wafanyakazi wa kampuni ya taka wakiwa kwenye eneo kubwa, wakichambua taka zinazoweza kutumika tena kama vile plastiki.

Moto ukimalizia kuteketeza taka zinazofuka moshi, zilizofanyiwa usafi kwenye eneo lenye manyasi pori, pamoja na magugu mbalimbali.

Mfanyakazi wa hospitali akiwa anachambua taka zilizopo kwenye toroli, ili aweze kuziweka katika mapipa ya taka matatu, moja likiwa ni la njano, lingine ni jeusi na la tatu ni jekundu.

Chumba kinachotumika kama choo cha wanaume, kikiwa na marumaru kwenye sakafu, pia ukutani kina masinki kwa ajili ya kujisaidia haja ndogo.

Mfanyakazi wa kampuni ya taka, akiwa pembezoni mwa gari la taka linalomwaga taka nyingi. Akichambua taka ambazo hutumika tena kama vile plastiki.

Mabomba makubwa ya vyuma manne, yaliyochakaa kwa kutu yakiwa yametelekezwa katika eneo la wazi lenye majani na miti.

Watu mbalimbali wakiwa kwenye uwanja mkubwa wa taka, wakichambua taka ambazo huenda zikaweza kutumika tena kama plastiki kwenye magunia mbalimbali, na wakiwa wana kifaa kikubwa kinachosaidia kugeuza taka hizo.

Eneo la taka katikati ya mji, likiwa limebeba mapipa mengi ambayo yamejaa takataka, hivyo taka nyingine kuwekwa pembezoni mwa madumu hayo.

Ndoo ya taka iliyotengenezwa katika hali ya unyavunyavu ili iweze kuruhusu hewa kupita ili taka zisije zikaoza imebeba makopo pamoja na makontena ya plastiki yaliyotumika kutunzia chakula na vinywaji.

Tenki kubwa lenye umbile la boksi, lililojengwa kwa zege, likiwa linahifadhi maji, kwa ajili ya kutumia watu wa eneo hilo.

Wanaume watatu wakiangalia bomba linalogawa maji kwenda kwenye nymba za kilimo, ambazo hutumika kulima kwa kudhibiti hali ya hewa ya mimea ili kupata zao lililo bora.

Gari kubwa lenye tenki la bluu, linalotumika kuchota na kusambaza maji, likiwa limeegeshwa pembeni ya jengo la tofali.

enki la maji kubwa jeusi likiwa linasambaza maji katika nyumba, eneo la mjini huku limeunganishwa na mabomba katika maeneo tofauti.